Mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambapo mizizi ya mimea inaonekana wazi bila udongo. Kuna mimea miwili au mitatu, iliyopandwa kwenye vikapu maalumu na mizizi yao mirefu iliyony'ooka na yenye rangi ya kahawia nyepesi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Inaonekana kuwa ndani ya chafu au muundo unafanana na chafu. Katika picha kuna safu ndefu za mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa.

Mfumo wa bustani ya wima unayojumuisha rundo la vyungu vya kupanda mimea vilivyo na rangi ya kijivu. Baadhi ya mimea midogo imepandwa kwenye matundu yaliyopangwa kwenye vyungu hivyo. Kwa mfano mmea mmoja una majani makubwa labda tango umetoka kwenye tundu la juu kushoto.

Mfumo wa kilimo cha hydrophonis ambao ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo, mara nyingi kwa kutumia maji yenye virutubisho. Katika picha kuna muundo mweupe wenye ngazi tatu za mabomba ya PVC. Kila bomba lina matundu yaliyochimbwa ndani yake, na ndani ya matundu hayo kuna mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi, yenye afya.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea imelimwa bila udongo ikitumia maji yenye viturubisho. Katika picha hii mimea midogo ya majani mabichi inayofanana na saladi au mboga nyingine ya majani imepandwa kwenye mabomba meupe ya pvc .

Mbele na katikati ya picha kuna mimea nyingi ya saladi yenye majani mabichi. Yanaonekana yenye afya na yamenawiri vizuri. Mimea hii imepandwa kwenye matundu yaliyotengenezwa kwenye mapipa makubwa ya buluu.

Shamba kubwa la kilimo ambapo mimea inalimwa bila udongo, badala yake hutumia maji yenye virutubisho. Safu ndefu za mabomba meupe yenye matundu yanaonekana, na ndani ya matundu hayo kuna mimea mingi ya saladi au mboga nyingine ya majani.

Shamba la kisasa la hydroponics . Kuna mimea mingi ya saladi baadhi ikiwa ya kijani kibichi na mimea yenye rangi nyekundu na au kahawia iliyokolea ikikua kwenye mirija myeupe. Mirija hii imepangwa kwa mistari mirefu na imewekwa juu ya viunga ikiruhusu mimea kukua bila udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, pengine hydrophonics ndani ya chafu, una safu za mimea ya saladi, iliyopandwa katika mabomba ua nguzo nyeupe zilizosimama wima. Kila nguzo ina matundu ambayo mimea imepandwa, ikikua nje kando yake.

Mmea mchanga unaofanana na mboga za majani, kama sukuma wiki au spinach. Ukiwa umepandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, mmea huo umewekwa kwenye kikombe cheupe chenye matundu.

Mfumo wa bustani ya kilimo bila udongo uliotengenzwa kwa mabomba ya PVC na mimea mbalimbali. Mfumo huu umetengenzwa kwa mabomba ya PVC yenye rangi ya kijivu na nyeupe yaliyopangwa katika ngazi tatu au nne. Mabomba haya yamepangwa kwa usawa na kila bomba lina mashimo ambapo mimea imepandwa.

Bustani ya unyoga ya oyster ikiashiria kilimo cha unyoga kwa kibiashara au kwa matumizi biafsi. unyoga umekua lenye kutoka kwenye mifuko mikubwa lenye umbo ya silinda labda iliyojaa mabaki ya mazao ya kilimo kama vile majani ya mahindi au mbao la msumeno.

Ndani ya banda kubwa la kuku ambalo linaonekana kuwa shamba la kisasa la ufugaji kuku wa mayai, banda hili ni refu na lina mistari miwili mirefu ya vizimba au ngome za kuku zilizopangwa pande zote mbili na njia kuu za katikati.

Ndani ya chafu kubwa na ya kisasa yenye paa la kioo au plastiki inayoruhusu mwanga kupita. Ndani ya chafu hiyo, kuna mashamba makubwa ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangwa vizuri.

Mwanaume akiwa amevaa kofia, koti jeusi na buti za mvua, akitembea katika shamba lenye mimea ya mahindi na mimea mingine ya kijani kibichi, amebeba mkoba wa rangi ya kijivu mgongoni mwake, njia anayopita inaonekana kuwa na udongo.

Mashamba makubwa ya mboga yakiwa yamepandwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Mboga zinaonekana ni kama brokoli au kabeji zikiwa na majani mapana na ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na umelainishwa vizuri katika mistari ya mimea.

Kundi kubwa la ng'ombe, wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungwa ndani ya zizi au banda kubwa la kisasa la mifugo. Ng'ombe hawa wamepangwa kwa safu, kila mmoja akiwa na nafasi yake binafsi iliyotengenezwa kwa mirija ya chuma ambayo inawazuia kuhama sana na pengine inatumika kuwapangilia wakati wa kulisha au kukamua maziwa.

Ngombe kadhaa ndani ya zizi au banda la kisasa wakiwa wanakula malisho yao. Ngombe wanne wanaoneana wazi katika picha. Wengi wao wana rangi ya kahawia na madoa meupe hasa wenye vichwa na sehemu za chini za miili yao. Mmoja wa ngombe upande kushoto ana rangi nyeusi na madoa meupe.

Shughuli ya kuvuna au kumwaga vitunguu vingi vya rangi ya zambarau. Kutoka juu, mikono miwili ya mtu inaonekana ikimwaga vitunguu vingi, zaidi kutoka kwenye kikapu kikubwa cha ufumaji, na kuongeza kwenye rundo lililo chini.

Wanawake wawili wakivuna majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai lenye rangi ya kijani kibichi, mbele kuna mwanamke amevaa nguo zenye michoro na kitambaa cha kichwa ameinama akivuna majani ya chai kwa mkono, ana kikapu kikubwa cha ufumaji mgongoni mwake.

Shamba kubwa la kabeji. Safu ndefu na zilizo sawa za kabeji za rangi ya kijani kibichi zimepangwa kwa umakini, zikinyooka hadi mbali. Kila mmea wa kabeji unaonekana kuwa na afya na umekomaa kwelikweli.

Shughuli ya uvunaji wa mazao, labda mpunga au nafaka nyingine, kwa kutumia mashine kubwa shambani. Katikati ya picha kuna mashine mbili kubwa, za kilimo. Upande wa kulia, kuna mashine kubwa ya kijani na nyeupe, ambayo ni kombaini, inaonekana ikiwa imefanya kazi ya kuvuna.

Ndani ya kiwanda au ghala kumbwa la kupakia maua huenda ikiwa nchini Kenya kutokana na sekta kubwa ya maua nchini humu. Kuna idadi kubwa ya wafanyikazi wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Sare hizo zinajumuisha kanzu au aproni ya rangi ya kijani kibichi na kofia za rangi mbalimbali kama vile bluu, chungwa na kijani.

shamba kubwa la kilimo lenye mimea mingi ya kijani kipichi labda maharagwe ya soya au mimea mingine ya shamba. mistari ya mimea imepandwa vizuri. kitu kinacho onekana wazi katika picha ni mfuno wa umwagiliaji kuna bomba kubwa refu la rangi nyeupe lilowekwa kando ya shamba.

Shamba kubwa la mazao huenda ngano au mahindi machanga yakimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyuzia. Katika sehemu ya mbele na ya kati ya picha kuna shamba pana la mazao ya kijani kibichi yaliyo pandwa kwa safu.

Shamba kubwa la mimea lenye majani mabichi pengine maharagwe au mimea mingine ya jamii ya kunde. Mimea imepandwa kwa safu ndefu zilizonyooka kwenye ardhi yenye mteremko. Inaonekana kuwa udongo mwekendu. Kwenye kila safu ya mimea kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyolala chini.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba nyeusi la plastiki limelala juu ya ardhi nyekundu yenye udongo. Kuna matone ya maji yakitoka kwenye matundu madogo kwenye bomba hilo yakidondokea chini na kulowanisha udongo.

Bustani ndogo au shamba la majaribio lililopandwa kwa mistari. Lilitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bustani hiyo imegawanywa katika vitanda vya bustani vilivyoinuliwa, ambavyo vimetengenezwa kwa mbao.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na udongo mwekundu ukiwa umelimwa na mistari iliyopangwa vizuri. Kwenye mistari hiyo, una mfumo wa umwagiliaji wa matone uliotandikwa yakiwa na mabomba yaliyotandazwa kando ya kila mstari. Upande wa kulia wa picha, kuna bomba kuu la maji lenye viungo vya rangi ya buluu na nyeusi.

Shamba kubwa la mahindi likimwagiliwa maji. Mistari ya mahindi yenye mimea michanga na yenye afya inaonekana ikinyoosha hadi mbali. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji midogo katikati ya mistari ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa lililopandwa vitunguu maji ambazo zimekua vizuri na vina rangi ya kijani kibichi. Mistari ya mimea imepangwa vizuri kwenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu. Kitu kinachoonekana wazi ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi madogo yamewekwa kando ya mistari ya mimea na matone ya maji yanaonekana yakidondoka karibu na mimea.

Shamba ndogo au bustani iliyopandwa mimea michache, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ardhi inaonekana kua na udongo mweusi, iliyoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Mstari wa mimea iliyopandwa, unaonekana kushoto na kulia, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa kando ya mimea.

Shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyinyizia maji. Kuna mimea michanga inayopandwa kwenye mistari, ilionyooka, na udongo unaonekana kuwa na unyevu kutokana na maji. Mabomba meusi, na meupe yamewekwa ardhini.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Kuna matunda marefu matatu au manne yaliyotayarishwa kwa kilimo yakiwa na udongo wenye rangi ya kahawia iliyokolea unaonekana kuwa tayari kwa kupandwa kila kuta limezungukwa na kingo ya saruji au mawe.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia kinyunyizi kikimwagia maji kwenye udongo wenye mimea michache iliyopandwa kwa mistari. Kinyunyizi kimeunganishwa kwenye bomba lililolala chini na maji yanatoka kwa nguvu yakiwa kama mkondo mrefu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba dogo au bustani. Kitu kikuu kwenye picha ni bomba jeusi refu la umwagiliaji, lililolala chini likipita katikati ya mimea midogo inayopandwa kwenye udongo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba dogo. Mimea midogo ya kijani kibichi inaonekana kama vitunguu na mimea mingine michanga iliyopandwa kwenye mistari kwenye udongo mwekundu. irija mieusi ya umwagiliaji umelazwa kando ya mistari ya mimea ikiwa na viunganishi vya kijani ambavyo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa la mazao yanayokuwa yakiwa yameekwa kwenye safu ndefu na mistari yakiwa yanamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Mazao haya yana majani ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa vizuri.